Mwanaume mwenye ndevu ameketi mbele ya kompyuta mbili, akishiriki, katika mkutano wa videyo, anaonekana akizungumza na kushika mikono yake kwa ishara, akieleza jambo fulani. Kwenye skrini ya kulia, mwanamke anaonekana akishiriki katika mkutano huo, huku skrini nyingine ikionyesha programu nyingine.

Kompyuta mpakato iliofunguliwa ikionyesha rafu za vitabu vilivyopangwa kwa utaratibu kwenye skrini yake. Vitabu hivi vinaonekana kuwa na rangi na ukubwa tofauti zikionyesha mkusanyiko mpana.

Mwanamke ameketi mezani akijifunza mtandaoni kupitia kompyuta mpakato. Amevalia vipokea sauti vya masikioni akionyesha uzingatiaji wake kwa somo. Kwenye skrini ya kompyuta, kuna mwalimu anafundisha hisabati kwenye ubao mweusi.

Mtu mmoja anashikilia simu mahiri na anaonekana akitumia kompyuta ya mkononi kwa wakati mmoja. Mikono yake imewekwa juu ya kiibodi huku mwelekeo wa nuru ukitoka kwenye skrini.

Msichana mdogo mwenye nywele zilizojisokota, anatumia kompyuta ndogo ya mkononi, huku amevaa vipokea sauti maskioni. Anaonekana kushtuka na kufurahi. Akiashiria kwa kidole juu kana kwamba, amepata wazi au amegundua kitu kipya .

Kuna kompyuta mpakato iliyofunguliwa; ikionyesha neno E-Learning kwenye skrini yake. Vidole vya mtu vinaonekana vikipiga chapa kwenye kibodi, vikionyesha matumizi ya kifaa hicho. Karibu na kompyuta kuna simu ya mkononi, miwani na kikombe, zikionyesha mazingira ya kazi au kujifunzia.

Wasichana wawili wameketi kwenye ngazi za mbao ndani ya jengo. Msichana mmoja amekaa kwenye ngazi ya chini akitumia kompyuta mpakato huku mwingine akifanya kazi kwenye kompyuta ndogo nyuma yake.

Mwanaume amevaa vipokea sauti na anatumia kompyuta ndogo kwa ajili ya mkutano wa video. Skrini ya kompyuta inaonyesha washiriki kadhaa wakionyesha mawasiliano ya mbali. Mwanaume huyo anaonekana amezingatia labda akijihusisha na majadiliano au mhadhara.

Picha ndogo imewekwa mezani ikionyesha mkutano wa video au darasa la mtandaoni na wanashiriki wengi kwenye skrini yake. Karibu na kompyuta, kuna daftari wazi na kalamu zikiashiria umakini makini katika kujifunza au kufanya kazi.

Mwanaume akiwa amevaa suti rasmi na tai ameketi mezani akijishughulisha na kuandika. Macho yake yamejikita kwenye karatasi, akionyesha umakini katika kazi yake. Kompyuta inaonekana pembeni yake ikiwa na karatasi ndogo ya manjano iliyobandikwa.

Mwalimu anatabasamu na kupunga mkono kuelekea kamera akionekana akifundisha kwa njia ya mtandaoni. Ameketi mbele ya kompyuta mpakato yake na amevalia kifaa cha sauti akionyesha utayarishaji wa kutumia teknolojia.

Mwanaume mwenye nywele fupi zenye rangi ya manjano na miwani, ameketi kwenye treni, akitabasamu huku akiandika kwenye daftari. Ana vipokea sauti masikioni vyeupe kichwani, akionyesha kuwa nasikiliza kitu.

Mwanamke mmoja ameketi mbele ya kompyuta mpakato akitabasamu na kutazama kamera. Amevalia koti la bluu na ana nywele fupi zenye rangi ya dhahabu. Mikono yake imewekwa kwenye kibodi ikionyesha kuwa anafanya kazi au anatumia kompyuta.

Msichana mchanga mwenye tabasamu anatabasamu na kufunga mkono kuelekea skrini ya kompyuta. Anaonekana akishiriki katika simu ya video au darasa ya mtandaoni, meza ya mbao una kompyuta, kibodi, daftari uliofunguliwa zikionyesha mazingira ya kujifunzia au kuwaziliana.

Mwanaume moja ameketi mezani akitumia kompyuta mpakato. Kwenye skrini ya kompyuta hiyo, kuna maneno e-learning na ikoni mbalimbali zinazohusiana na elimu ya mtandaoni. Mwanaume huyo anaonekana akichapa kwenye kibodi cha kompyuta huku akiwa na penseli mkononi kana kwamba anaandika madokezo.

Mtu ameketi na kompyuta mpakato mikononi mwake akiandika kwenye kibodi. Amevalia shati jeupe na suruali ya jeans ya bluu na miguu yake imevuka. Anazingatia skrini ya kompyuta. Huenda anafanya kazi au anajifunza.

Mwanaume mwenye tabasamu na miwani amekaa mezani akitumia kompyuta yake mpakato. Anaonekana kujishughulisha na kazi au shughuli fulani kwenye kompyuta yake. Meza yake ina vitu vichache kama mmea mdogo, kikombe na daftari.

Mwanamke anajifunza akiwa mbele ya kompyuta. kwenye skrini ya kompyuta, mwanamke mwengine anaonekana akitoa mada, akitumia ishara za mikono. Mwanamke anayejifunza, ana kitabu wazi na kalamu mbele yake akionyesha kuwa anachukua madokezo.

Chumba chenye muundo wa kisasa. Kuna mwanamke ameketi kwenye meza nyeupe. Amezingatia kompyuta yake mpakato iliyowekwa mbele yake huku vitabu na daftari vikiwa pembeni. Mwanga wa asili unaingia chumbani kupitia dirisha kubwa.

Mtu ameketi mbele ya kompyuta akihudhuria darasa la mtandaoni. Kwenye skrini ya kompyuta, watu kadhaa wanaonekana wakishiriki katika mkutano wa video . Mwanafunzi huyo ana kalamu na daftari mbele yake akionyesha kuwa anachukua madokezo.

Mwanamume kijana anatabasamu huku akiandika kwenye kompyuta yake mpakato. Kando yake mwanamke mwingine anaonekana akifanya kazi kwenye kompyuta yake. Manthari haya yanaashiria mazingira ya kujifunza au kufanya kazi kwa pamoja.

Wasichana watatu wamekusanyika karibu na kompyuta mpakato. Mmoja wao anashika kifaa hicho na wengine wawili wakimtazama kwa shauku. Wote wanonekana wanazingatia kile wanachokiona kwenye skrini. Nyuso zao zinaakisi udadisi na ushirikiano.

Katika ofisi hii kuna mwanamke ameketi kwenye meza akifanya kazi yake kwenye kompyuta yake mpakato. Amevalia nguo za bluu na ana stethoskopu shingoni akionyesha taaluma yake. Anaonekana akichukua madokezo kwenye daftari lake huku akiwa ameshika simu mkononi.

Darasa lililojaa wanafunzi wakiwa wamekaa kwenye meza ndefu. Wanajifunza au kufanya kazi. Wanafunzi wengine wanaonekana wakisoma vitabu huku wengine wakiwa wameinua vichwa vyao.

Iliyopangwa vizuri. Ikiwa na sofa kubwa ya kahawia iliyo na matakia meusi na mepesi. Meza ya kahawa iliyoundwa kwa mtindo wa kipekee imewekwa katikati na rack nyeupe. Ikiongeza uzuri wa chumba.

Kitanda kilichotandikwa shuka ya miraba ya blue na nyeusi kikiwa na matakia meupe mawili. Chuma kina ukuta wa rangi ya dhabau na rangi nyeupe na kuna mlango wa blue ulio wazi kidogo.

Vitanda viwili vya ghorofa vilivyo tengenezwa kwa mbao nyeusi vikiwa na magodoro meupe na shuka zilizo tandikwa vizuri . Vitanda hivi vimepangwa katika chumba chenye ukuta wa rangi ya zambarau na sakafu ya mbao.

Uwanja wa mpira wa miguu unatumika, huku wachezaji kadhaa wakiwa uwanjani wakicheza. Nyasi chache zimetapakaa uwanjani na sehemu ya uwanja ina udongo mwekundu. Lango la mpira wa miguu lipo mwishoni mwa uwanja likisubiri kufungwa mabao.

Darasa lina Linaonekana likiwa na mwanafunzi moja akifundisha wenzake kwenye ubao mweupe. Wanafunzi wengine wamekaa madawati wakifuatilia somo kwa makini. Ubao umejaa maandishi ya fomyula ikionyesha kuwa somo la hesabati au sayansi linafundishwa.

Ukumbi mkubwa wa mihadhara umejaa wanafunzi waliofika kusikiliza somo. Safu za viti zimewekwa kwa mpangilio maalum, na wanafunzi wanakaa kwa makini wakifuatilia kile kinachoendelea. Baadhi yao wanaonekana wakiandika dondoo, huku wengine wakitazama mbele kwa umakini.

Kundi la washangiliaji wa kike wamevalia nguo nyekundu na nyeusi. Wakishika vitambaa vyao vyekundu. Wanawake hawa wametabasamu na wamejiweka katika pozi mbalimbali. Baadhi yao wakiwa wameinua mikono yao juu.

Rundo la vitabu vilivyopangwa kwa makini juu ya uso, vikiwa na majina, na miundo tofauti. Vitabu vingi vinaonekana kuwa vya riwaya, na majina kama Fourteen Days , na A Tempest of Tea yanaonekana wazi.

Maabara ya sayansi yenye meza ndefu iliyofunikwa na vifaa mbalimbali. Vyombo vya maabara kama vile chupa na zana za kupimia, vimepangwa juu ya meza na kuna vitabu na mabango ya kisayansi ukutani.

Katika ukumbi wa mazoezi, wanaume kadhaa wanafanya mazoezi ya kuinua vyuma na kutumia mashine za mazoezi. Baadhi yao wameketi kwenye benchi wakiinua vizito, huku wengine wakiwa wamesimama wakiweka misuli.

Waogeleaji kadhaa wamejipanga kwenye ukingo wa bwawa la kuogelea wakiwa tayari kuruka majini. Wote wamevaa suti za kuogelea na kofia za Rangi ya buluu wakionyesha kuwa wako tayari kwa mashindano au mazoezi.

Mahabara ya sayansi yenye meza ndefu zilizojaa vifaa mbalimbali. Vyombo vya mahabara kama vile chupa na zana za kupimia, vimepangwa juu ya meza na kuna vitabu na mabango ya kisayansi ukutani.

Kitanda kimoja cha kulala kilichotandikwa shuka ya miraba ya blue , na nyeupe. Matakia mawili meupe yamewekwa juu ya kitanda na kuna sketi ya kitanda yenye maua, chini. Chumba kimetandikwa sakafu laini ya rangi ya mchanga, ikionyesha mazingira safi na rahisi.

Kuna kikundi cha wauguzi wa kike wakiwa wamevalia sare zao za kazini ,wakimhudumia mgonjwa bandia aliye kitandani. Wawili wao wanamfunika shuka huku mwingine akimsaidia mgonjwa huyo bandia kukaa sawa.

Kundi la waogeleaji wanaruka ndani ya bwawa la kuogelea, wakiashiria kuanza kwa mashindano. Bwawa hili lina mistari ya jano inayoashiria njia za kuogelea ,na maji yake yaonekana yatetemeka kutokana na harakati za waogeleaji.

Huu ni uwanja wa ndani wa mchezo wa badminton ambapo wachezaji wawili wamesimama wakiwa tayari kupika mpira. Wachezaji wote wawili wamevaa sare za michezo zenye rangi ya njano na nyeusi wakionyesha utayari.

Chumba cha maabara chenye meza nyeupe ndefu na viti vinne vya mbao. Meza hiyo ina sinki katikati na vifaa mbalimba vya maabara vimepangwa juu yake.

Mabweni yenye vitanda vingi vya ghorofa vilivyotengenezwa kwa chuma cheusi. Magodoro ya kijani kibichi na shuka zenye muundo wa maua ya kijani imetandikwa kwenye vitanda. Dirisha la chumba linaonekana likiwa wazi, likiruhusu mwanga wa asili kuingia.

Mabweni ya wanafunzi yenye vitanda vingi vya ghorofa vilivyotandikwa magodoro yenye miraba. Rangi ya magodoro na shuka zinatofautiana, zikionyesha utofauti wa mapambo.

Hospitali inaonekana ikiwa na chumba cha kulala kimoja ikiwa na kitanda kimoja kilichofunikwa na neti ya kuzuia mbu. Juu ya kitanda pazia jeupe limening'inia likionyesha muundo wa kitanda hospitali.

Uwanja wa mpira wa kikapu uliowazi chini ya jua kali. Nguzo ya mpira wa kikapu yenye ubao mweupe na kikapu cha chuma inasimama imara katikati ya uwanja. Uwanja huu una mstari wa kuchezea uliochora na unaonekana kutumika mara kwa mara.

Mabweni yenye vitanda vingi vya ghorofa vilivyotegenezwa kwa chuma. Vitanda hivi vimetandikwa magodoro yenye miraba na shuka za rangi tofauti. Baadhi ya nguo zimening'inia kwenye vitanda, zikionyesha kuwa ni makazi ya watu wengi.

Vitanda viwili vya ghorofa, vilivyotengenezwa kwa mbao za kahawia. Vitanda hivi vimepangwa karibu na ukuta, na kila kimoja kina magodoro mepesi na shuka zenye muundo wa rangi tofauti.

Jumba kubwa la ndani la mchezo unaonekana likiwa na uwanja mpana wa kuchezea ,sehemu ya kuketi kwa watazamaji zimepangwa kwa sababu zikiwa na rangi tofauti kama vile buluu, kijani na njano watu wachache wako uwanjani wengine wakiwa wamesimama na wengine wakiwa wanacheza kuashiria shughuli za michezo.

Mchezaji wa mpira wa miguu akiwa amevaa jezi nyekundu na kijani ameruka juu ya hewa akijaribu kuupiga mpira kwa kichwa. Wachezaji wengine kutoka timu pinzani wanaonekana karibu naye wakimfuatilia kwa makini.

Ndani ya jengo la kanisa. Safu za viti vya rangi ya blue na kijivu zimewekwa kwa mpangilio mzuri. Madirisha makubwa yanaruhusu mwanga wa asili kuingia, huku msalaba mkubwa wa mbao ukinining'inia ukutani mbele ya kanisa.

Darasa linaoneka likiwa tupu, likiwa na safu za madawati ya mbao, na viti vilivyopangwa kwa utaratibu. Kuta za darasa zimepambwa kwa mabango ya elimu na chati mbali mbali, zikionyesha mazingira ya kujifunzia.

Shubuka la maktaba ya rununu limejaa rafu zenye vitabu vingi vilivyopangwa vizuri. Watu kadhaa wanatembea ndani ya shubuka hilo wakichagua vitabu au kuvinjari. Mwanga hafifu unatoa mazingira tulivu yanayofaa kusoma au kujifunza.

Zubaka kubwa la maktaba limejaa wanafunzi na wasomaji. Wengi wao wakiwa wamejishughulisha na masomo au utafiti. Rafu ndefu zilizo jaa vitabu zimepangwa vizuri. Zikionyesha mkusanyiko mkubwa wa raslimali.

La makazi lenye nyumba kataa zilizo jengwa kwa mitindo unaofanaa linaonekana. Nguo zimetundikwa nje zikikauswa kuashiria kuwa kuna watu wanaoishi hapo, eneo la wazi linaunganisha nyumba hizo na linaonekana kutumika kama nafasi ya wazi kwa wakahazi.

Katika darasa hili kuna wanafunzi wengi wakifanya kazi kwenye kompyuta zao. Kila mwanafunzi ameketi mbele ya kompyuta chake akionyesha kuzingatia kazi. Mwalimu anaonekana akitembea miongoni mwa wanafunzi.

Katika chumba hiki cha kulala, kuna kitanda kikubwa chenye shuka nyeupe na blanketi la rangi ya mchanga. Pembeni mwa kitanda kuna kiti cha mkononi chenye muundo wa mistari kikionyesha eneo la kupumzikia.

Kikundi cha vijana wakiwa wameshiriki katika mchezo wa kuvuta kamba kwenye uwanja wa kijani. Wote wamevalia fulana nyekundu na suruali nyeusi wakionyesha umoja katika timu zao.

Mchezo wa mpira wa vikapu unaendelea uwanjni huku mchezaji mmoja akiwa ameruka juu kuelekea kikapu. Ameshikilia mpira kwa mikono miwili akijiandaa kufunga pointi. Mchezaji mwingine anaonekana karibu akitazama kwa makini shambulizi hilo.

Wataalum wawili wamejishughulikisha na kazi ya ukarabati wa vifaa vya eletroniki. Mwanaume moja anatumia kifaa cha kupimia umeme akichunguza kwa makini kibodi ya mzungoko taa ya kikuza imemulika eneo la kazi ikisaidia katika usahihi wa kazi hio.

Darasa kubwa lina wanafuzi walioketi kwenye madawati yao, wakionekana wamejipanga kwa ajili ya mtihani au shughuli nyingine ya kielimu. Kila mwanafuzi ana daftari au karatasi mbele yake wakizingatia kazi yao.

Kikundi cha wanawake wakiwa wamevaa nguo za rangi tofauti wakicheza kwa furaha ndani ya chumba. Wamejipanga katika muundo wa duara na baadhi yao wameinua mikono yao juu. Baluni za rangi mbalimbali zimeunganishwa kwenye dari zikiongeza shamra shamra.

Watoto wanne na mkufunzi mmoja wako kwenye bwawa la kuogelea wakishikilia mabodi ya buluu juu ya vichwa vyao. Wote wanaonekana kufurahia huku wakitabasamu na kuonyesha utayari wa kujifunza kuogelea.

Ndani ya mahabara, kundi la wanafunzi, likiongozwa na mwalimu, wanajishughulisha na darubini. Mwalimu anasaidia mwanafunzi mmoja maalum kutumia darubini. Akionyesha usaidizi na umakini wa kibinafsi. Mimea midogo imewekwa kwenye meza. Labda kwa ajili ya uchunguzi wa kisayansi.

Mwanamke moja akiwa amevalia nguo za zambarao kichwani, ameketi mezani na watoto wanne wadogo. Wote wamejikita katika kucheza na lego, wakijenga majengo na miundo mbalimbali kutoka kwenye kiboxi kikubwa kilichojaa vtalu vya rangi.

Mkono wa mtu unaashiria herufi zilizoandikwa kwa braille kwenye kitabu. Vidole vyake vimetulia kwa uangalifu juu ya maandishi, ikionyesha kusoma au kuguza.

Mvulana na msichana wamekaa wakijifunza kusoma kitabu cha braille . Msichana anaonekana akigusa kurasa kwa uangalifu huku mvulana akimsaidia kwa mkono wake. Nyuma yao kuna mwanaume aliyevaa shati la samawati akionyesha mazingira ya shule au darasa.

Mwalimu anamfundisha msichana mdogo kusoma braille kwa kugusa. Mwalimu amemshikilia mikono ya msichana huyu juu ya kitabu cha braille akionyesha jinsi ya kusoma. Msichana huyu anaonekana akizingatia, huku macho yake yakiwa yamefumba.

Mwanaume anatabasamu ameketi mbele ya kompyuta, akionekana akitumia kibodi. Anazungumuza na mwanamke aliyeketi kando yake , labda akifanya kazi ya pamoja au akifundisha. Kompyuta hio inaonekana kua na programu maalumu, labda za kusaidia watu wenye mahitaji.

Mvulana mdogo ameketi kwenye meza ya mbao. akijishughulisha na kadi za kujifunzia. Amevaa shati la bluu na ana nywele zilizo nyooka anashikilia kadi moja mkononi mwake ,yenye namba na herufi, huku kadi zingine zikiwa zimetapakaa mezani.

Kundi la vijana wanakaa kwenye meza kubwa nyeupe wakijishughulisha na kompyuta mpakato na vitabu. Mwanamke mmoja ameketi kwenye kiti cha magurudumu akionyesha ushirikishwaji wa watu wenye ulemavu.

Mvulana mmoja ameketi kwenye kiti cha magurudumu anatabasamu kwa furaha, uku watoto wengine pia wakiwa kwenye viti vya magurudumu nyuma yake. Wote wanonekana wakishiriki katika shughuli fulani ndani ya ukumbi mkubwa.

Mvulana mdogo ameketi mezani, akicheka kwa furaha anaonekaa akishirikiana na watu wa wasima ambayo mkono yao tu inaonekana wakipikia makofi. Meza yake, inaonekana kuwa na vifaa vya kujifunzia, ikionyesha mazingira ya shule au kituo cha matibabu.

Msichana mdogo amevaa vipokea sauti vya masikioni na ameketi kwenye dawati darasani. Mwalimu anaonekana akimzungumzia huyo kwa umakini huku mkono wake ukiwa umeegemea kitabu cha kudhibiti vifaa.

Mwanamke mmoja anatabasamu akimfundisha mtoto mdogo kutumia kifaa cha kuchezea chenye rangi. Mtoto huyu anaonekana akishika kitufe cha kifaa hicho, akionyesha udadisi na umakini.

Mwanamke ameketi kwenye meza akijishughulisha na kuandika kwenye daftari dogo la waridi . Kompyuta mpakato imefunguliwa mbele yake ikionyesha uwezekano wa kufanya kazi au kujifunza. Mwanamke huyu anaonekana amezingatia sana kazi yake akitumia vifaa vyote viwili kwa wakati moja.

Wanafuzi wawili wa kiume wamekaa kwenye meza ya mbao wakijifuza. Mmoja wao ameinua mkono wake juu akionekana kujibu swali, uku mwanafuzi mwingine akimwangalia. Mbele yao kuna vitabu vya wazi na madaftari yakiashiria shughuli za darasani.

Kundi la watoto wanne wenye furaha wamesimama mbele ya ukuta wa rangi ya kijivu. Kila mmoja akiwa na mikono iliyopakwa rangi mbalimbali. Wamevaa t-shirt nyeupe zilizojaa michoro ya rangi kuashiria shunguli ya sanaa.

Wanafunzi wamekusanyika katika ukumbi wa mihadhara wakifuatulia somo au mada iliyowasilishwa. Mwalimu anaonekana akutumia lugha ya ishara kuwasiliana na wanafunzi huku mmoja wa wanafunzi akijibu kwa ishara pia.

Msichana mdogo mwenye miwani na tabasamu, ameketi kwenye meza na vifaa vya kuchora. Anaonekana akishikilia kalamu ya njano na nyuma yake kuna dirisha kubwa lenye mti nje. Vifaa vya sanaa kama vile penseli na brashi zimepangwa kwenye vikombe mbele yake.

Watoto wawili, mvulana na msichana, wamekaa na mwanamke wakijifunza. Wote wamevaa vifaa vya kusikiza masikioni na mwanamke anaonekana akishikilia kitu kidogo mkononi mwake.

Mwanamke anamfundisha msichana mdogo lugha ya ishara. Mikono ya mwanamke imeinuliwa akifanya ishara zinazoonekana kufundisha. Msichana huyo anaonekana akimwangalia mwanamke kwa umakini akijaribu kuiga ishara izo.

Mwanamke mchanga mwenye nywele ndefu za kahawia amesimama mbele ya ukuta mweupe akiwa amevaa fulana ya bluu hafifu na suruali ya kitambaa chepesi. Ameinua vidole viwili vya mikono wake wa kulia huku akionyesha ishara fulani na anaonekana kama anajaribu kueleza jambo fulani.

Mwanamke na kijana mmoja wanacheka kwa furaha wakiwa wamekaa meza. Mikono yao imeungana ikionyesha uhusiano wa karibu na upendo. Kijana anaonekana kuwa kwenye kiti cha magurudumu, akichoro kwenye kitabu cha kuchorea kilicho mbele yake.

Msichana mdogo ameketi chini akicheza na kuzuia mbao za kujenga. Ana mguu bandia wa rangi ya waridi na zambarau unaoonekana wazi. Mwanamke mwingine ameketi karibu naye akionyesha jinsi ya kucheza na vizuizi hivyo.

Mvulana mdogo anacheza mchezo wa kuweka vitu kwa mpangilio kwenye meza nyeupe. Mkono wake unaelekea kwenye kadi za rangi mbalimbali zilizopangwa mbele yake. Kwenye meza, kuna saa ya rangi na vikombe kilichojaa penseli, kikionyesha mazingira ya kujifunza au mchezo

Wanafunzi watatu wamekaa kwenye madawati ya mbao darasani wakiwa wamevalia sweta na rangi ya kijivu na mashati ya bluu. Mmoja wao anajitayarisha kuandika kwenye daftari lililo wazi mbele yake.

Kundi la vijana wanatumia kompyuta kwenye maabara au darasa. Msichana mmoja mwenye tabasamu, anaonekana akitazama mbele uku wenzake wakijishughulisha na kompyuta zao. Mwanga wa jua unaingia kupitia dirisha ukiongeza mwangaza.

Mwanamke na mtoto mdogo wamekaa mbele ya kompyuta ndogo wakionekana kushirikiana katika jambo fulani. Mtoto anaonekana kushangazwa na kinachoonekana kwenye skrini huku mwanamke akimsaidia au kumwelekeza.

Mwanamke anamsaidia mwanaume aliyekaa kwenye kiti cha magurudumu kupita kwenye korido pana. Mwanaume huyo anaonekana akitabasamu na mwanamke amemshika bega kwa upole. Korido ina sakafu ya mraba ya blue na nyeupe na kuta zina rangi ya manjano, zikionyesha mazingira ya ndani ya jengo.

Mvulana mdogo ameketi kwenye kitanda na miguu yake bandia imelazwa kando. Amevalia shati la blue na suruali ya blue na anaonekana akitabasamu kwa furaha. Miguu yake bandia inaonekana imetengenezwa vizuri na kuna magongo mawili yaliyowekwa karibu naye.

Mwanafunzi kijana ameketi kwenye kiti cha magurudumu darasani akijishughulisha na kuandika kwenye daftari lake. Anaonekana akiwa amejikita kikamilifu kwenye kazi yake huku kalamu ikiwa mikononi.

Msichana mdogo mwenye nywele ndefu zilizosokotwa akiwa amekaa kwenye sofa na kuzungumza na mtu mzima. Anaoeneka akifungua mdomo wake na kuashiria kwa mikono akionyesha usemi wa wazi.

Kijana mmoja ameketi chumbani akitumia kompyuta yake mpakato. Anaonekana amevaa kifaa cha kusaidia kusikia sikioni mwake. Akionyesha uwezo wake wa kujifunza au kufanya kazi kwa kujitegemea.

Kijani amevaa shati la kijani kibichi na suruali ya rangi ya kaki. Ameketi kwenye kiti cha kijani anaonekana akitafakari huku macho yake yakitazama juu na kitabu kiko wazi mbele yake. Mikono yake imewekwa juu ya kitabu ikionyesha huenda anasoma au anajiandaa kusoma.

Darasani, kuna kijana akichora kwa umakini mkubwa. Ana penseli mkononi na anaonekana akizingatia kazi yake. Mwalimu anaonekana nyuma akimtazama kijana huyu na mwanafunzi mwingine.

Mwanamke mzima na mtoto mdogo wanawasiliana. Mwanamke ana miwani na anatabasamu akimtazama mtoto kwa makini. Mtoto anaonekana akiongea kwa bidii akitumia ishara za mikono kueleza anachosema.

Wasichana watatu wanatabasamu kwa furaha, mmoja wao mwenye nywele ndefu za dhahabu amekumbatiwa na msichana mwingine na wote wanaonekana wamefurahia uwepo wa kila mmoja. Mbele yao kuna chombo cha muziki cha rangi ya chungwa chenye funguo zenye rangi tofauti.